Huyu ni mwanafunzi wa kiume ameketi mezani ana tarakilishi iliyofunguliwa, vitabu, simu na kalamu zake. Anaendeleza shughuli zake za mtandaoni, kwenye skrini kuna maktaba ya vitabu vya wanafunzi. Anaweza kuendeleza elimu yake kufikia viwango vya juu akitumia njia hii.

Kuna watu watano wameketi mezani. Mbele yao kuna tarakilishi mbili ambazo ziko wazi. Wanajadiliana kuhusu masomo yao ya mtandaoni. Kila mmoja anatoa maoni yake na kumsikiliza mwenzake kwa zamu.

Kuna watu watatu wameketi mezani, mwanaume mmoja na wanawake wawili. Mbele yao, kuna tarakilishi imefunguliwa pamoja na vitabu na kalamu. Wanajadiliana kuhusu masomo yao ya mtandaoni.

Hili ni bweni la wanafunzi shuleni. Lina vitanda vingi vyeusi vya chuma. Vimeundwa kimoja juu ya kingine ili kutumia nafasi kidogo. Kuna magodoro na blanketi ya wanagenzi hao.

Hii ni maabara ya kpmyuta zinazotumiwa na wanafunzi. Chumba hiki kina meza za rangi ya hudhurungi na tarakilishi nyeusi, kina taa na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha. Wanagenzi wataweza kutumia mtandao katika masomo yao.

Huu ni ukumbi mkubwa, wa kufanyia mikutano. Una viti, vya samawati vya kisasa, madirisha na mwangaza wa kutosha. Kuna sehemu ya chini na sehemu ya juu inayotumiwa na wanaohudhuria kikao.

Hili ni bweni la wanafunzi. Lina vitanda viwili vya ghorofa vya mbao. Kuna magodoro na mito. Pia pana dirisha kubwa lenye pazia. Mwangaza wa kutosha unaingia chumbani. Makazi haya yatamwezeshwa mwanafunzi kuishi karibu na pahali anaposomea.

Hapa ni darasani. Kuna wanafunzi wa kiume. Kuna viti na dawati. Mwalimu wao amesimama nyuma ya darasa, karibu na ubao. Mwanafunzi mmoja anatumia mashine, ili kuchapisha maandishi kwenye karatasi.

Kikundi cha wanafunzi kiko matembezini. Wamezuru mlima Longonot na kuweza kufikia kilele chake. Ziara hizi huelimisha wanagenzi na kupunguza uchovu wa akili.

Kikundi cha wapandaji milima kinasimama juu ya ukingo wa milima mikali, na upepo ukiwazunguka huku wakitazama mandhari ya kupendeza. Anga juu ni samawati nyororo, chini yao ulimwengu unaenea katika eneo kubwa ya milima na mabonde. Na vilele vya mbali vilivyofunikwa na ukungu.

Watu wawili wazima wameketi mezani. Kando yao kuna matopa ya vitabu. Mbele yao kuna kompyuta na kitabu maalum. Mwalimu wa kike anamsaidia mwanafunzi wa kiume kusoma maandishi ya breli. Mwanagenzi ana ulemavu wa kuona, hivyo basi anahitaji msaada ili kukabiliana na hali yake.

Hapa ni darasani mwalimu anamfundisha mwanafunzi. Juu ya dawati kuna kitabu na kalamu. Wamekalia viti. Kuna mikoba na pipa la takataka.